Trekta ya kijani ni kifaa cha kunyunyizia dawa katikati ya shamba kubwa lililotunzwa vizuri. Inapita kwenye mstari ya mimea michanga, huenda ni mahindi, ikiweka mbolea au dawa ya kuuwa wadudu. Mazingira yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwenye kilimo.

Majani mabichi yamepangwa kwa mistari ndani ya greenhouse yenye muundo wa chuma na paa za plastiki lililopenyeza mwanga. Mkulima aliyevaa buti za njano na kofia anaonekana akihudumia mimea au pande wa nyuma. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye udhibiti mzuri wa hali ya hewa na utunzaji wa mazao.

Mtaa ni shambani. Shamba hili lina mimea midogo inayochipuka kutoka ardhini. Inanyunyiziwa maji kutumia mabomba ya maji iliyowekwa karibu na hizo mimea. Kando pia kuna nyasi na njia ya mtu kupitia.

Mfereji wa umwagiliaji, unaopita kwenye shamba umejaa maji ukiwa na uoto wa kijani kando yake. Pembeni kuna mipira ya chuma au mabomba yanayotumika kuelekeza maji. Hali ya hewa inaonekana kuwa jua na mandhari yanaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji.

Shamba yenye mimea ya mahindi limepangwa kwa safu na mabomba ya umwagiliaji yamewekwa pembeni yakielezwa kwa mimea. Udongo unaonekana wenye unyevu ishara ya kumwagiliwa hivi karibuni. Hii ni mbinu ya kilimo cha kisasa inayolenga kutoa maji kwa ufanisi na kuimarisha ukuaji wa mazao.